Hili ni duka la kuuza maguo. Duka kama hizi ni za kisasa kwani zinaruhusu mtu kuingia kwenye dukani kuzuguka na kuchaguwa kitu chochote anachotaka kukinunua kisha kwenda kwenye sehemu ya malipo kulipia ndipo aondoke.

Hili ni duka la kifahari la kuuza nguo na vifaa vingine vya upambo vya wanawake na wanaume. Duka kama hizi zinapatikana katika maduka makubwa na sehemu kubwa kubwa za kufanya ununuzi.

Nguo hizi zimewekwa katika maonyesho kwa minajili ya kuuzwa. Mtindo huu ni maarufu katika nchi nyingi. Kuna nembo inayoonyesha kwamba nguo zimepunguziwa bei kuliko zilivyokuwa. Hii inasaidia kuvutia wateja ili kuongeza hali ya biashara.

Hili ni duka la kisasa na la kifahari la kuuza manguo. Maduka kama haya ni maarufu katika miji, kwani yanauza nguo yenye mitindo ya kisasa na aina tofauti tofauti kwa wateja ila bei yao wakati mwingine huwa ya juu sana.

Nguo hizi ziko kwenye mpangilio kwa minajili ya kuuzwa. Nguo na mavazi, kwa jumla, ni jambo ambalo linapendwa sana na watu wengi hivyo duka kama hili hupata wateja wengi; wake kwa waume, ambao wanatafuta bidhaa hivi.

Hili ni duka la kuuza nguo. Maduka kama haya ni maarufu sana kupatikana sehemu nyingi, haswa katika miji. Watu, wake kwa waume, wanapenda kununua nguo, hivyo duka hizo hupata wanunuzi wengi na saa nyingine hupata pesa mingi.

Huu ni mpangilio wa nguo ama vazi mengine katika duka la kuuzwa. Hii ni hali halizi katika sehemu mingi haswa miji. Maduka kama haya ya kifahari yanavutiwa na watu wengi sana, hivyo maduka haya upata wanunuzi wengi sana.

Hili ni duka la kuuza nguo. Duka hili lina mpangilio wa nguo ambapo nguo zimeekezwa katika hang'i na hivi inasaidia wateja kuziona nguo zote na pia inasaidia wao kuchagua nguo kwa urahisi ili kuzitumia manyumbani.

Hili ni duka la kuuza nguo. Maduka haya yanapatikana sehemu nyingi sana haswa katika miji. Maduka haya upata wanunuzi wengi sana kwani nguo ni jambo la muhimu sana kwa watu wote waume kwa wakike.

Hili ni duka la mavazi. Maduka kama haya yanapatikana sehemu nyingi sana na yanapendwa sana na watu kwani mavazi ya kifahari na mavazi kwa jumla ni jambo ambalo linapendwa sana na watu wengi. Wanaume na pia wanawake.

Hili ni duka la kifahari la mavai. Maduka kama haya yanapatikana sehemu nyingi ya haswa katika miji. Maduka haya hupata wanunuzi wengi kwa ni nguo ni jambo ambalo linapendwa sana na watu wengi haswa kina dada.

Hili ni duka la pochi za wanadada na mambo mengine ya upambo. Duka kama hizi ni maarufu sana katika miji kwani zinapendwa sana na wanadada. wanadada wengi wanapenda mambo ya kimapambo na kujipodoa hivyo wauzaji wanapata wateja wengi kwenye maduka kama haya.

Huu ni mpangilio wa maonyesho ya bidhaa za mapambo . Mpangilio kama huu ni muhimu kwa bidhaa kwani inaruhusu wanunuzi kuziona maelezo na aina tofauti tofauti ya vitu ambavyo vimehusishwa kwenye duka ama mahala popote pa uuzaji.

Huu ni mpangilio wa nguo , viatu na mavazi kwa jumla katika duka linaloonekana kuwa duka la kiume. Maduka kama haya ni maarufu sana haswa katika miji mikubwa mikubwa. Kwani inavutia watu wengi wanaopenda nguo na mavazi ya kifahari.

Hili ni duka la kuuza nguo la kike. Maduka kama haya ni maarufu sana katika miji ama sehemu zingine ambazo zina watu wengi, kina dada wanapenda mambo ya urembo, hivi maduka kama haya hupata wateja wengi sana.

Hili ni duka la mavazi. Maduka kama haya ni maarufu sana na yana patikana katika sehemu nyingi haswa katika miji. Maduka haya hupata wanunuzi wengi sana kwani mavazi ni jambo linalo pendelewa sana na watu wote wa kiume na kike.

Huu ni mpangilio wa mavazi ya kiume ambayo yamewekwa kwenye maonyesho kwa minajili ya kuuzwa. Hii ni hali halisi katika maduka makubwa mengi au maduka ya manguo kwani watu wanaweza kuja kuzichagua nguo wanazopenda kisha kulipia na kuenda nazo nyumbani.

Sanamu iliyovalia nguo, pochi, saa na miwani imesimama mbele ya onyesho wa miwani ambayo ina mkusanyiko wa aina tofauti tofauti ya miwani yenye rangi tofauti tofauti.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Mtindo huu wa mpangilio unahusisha kupanga vitu ambavyo vinavyoendeana ama bidhaa ambazo zinafanana katika sehemu moja. Hii inarahisishia wanunuzi kuchagua bidhaa kwa uarahisi sana.

Huu ni mpangilio wa nguo, hii inaweza kua katika duka ama katika nyumba. Hii mpangilio inarahisisha kuchagua nguo na kujua nguo gani iko wapi, kwani nguo zinapangwa kulingana na aina ya nguo.

Huu ni mkusanyiko wa bidhaa za upambo ambazo zinaonekana zimepangwa katika duka la bidhaa za urembo na mapambo. Duka hil linaonekana la kifahari kwani lina mataa ya kisasa kwenye paa lake na kando kando kwenye shelfu za bidhaa hizi.

Mahala hapa pana maonyesho ambapo pamepangiliwa viatu vya kiume. Maduka ya viatu na maduka ya nguo kwa jumla maarufu sana kwani viatu na nguo zinanunuliwa sana haswa katika miji na sehemu nyingine ambazo zina watu wengi.

Mpangilio aina hii wa viatu unatumika sana nyumbani na pia kwenye maduka. Mpangilio huu ni rahisi kwani unapanga viatu kwa njia ambayo ni rahisi kuvichagua na ni rahisi kuitofautisha kutoka kwa vingine.

Gari hili lenye rangi nyeusi lina nambari za usajili wa nchi ya Kenya. Gari hili limeundwa na kampuni ya Toyota na ni la muundo wa Passo. Magari haya yanajulikana sana kwa kutumika katika teksi.

Gari hili lenye rangi nyeupe limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili lina nambari za usajili za nchi ya Kenya. Magari aina hii ya veni yanatumika sana haswa katika usafiri wa umma nchini Kenya.

Gari hili linatumika katika kubeba magari mengine. Magari yaliobebwa sanasana huwa ni magari mapya ambayo yanafaa kufika kwenye mnunuzi bila ya kuwa yametumika katika hali yoyote. Hii ni hali ambayo inapatikana sana katika sehemu za kuuza magari.

Mwanamke huyu na mwanaume huyu wako katika jumba kubwa lenye vioo vingi ambalo ni jumba la kuuzia magari. Mwanaume huyu aliyevalia suti nyeusi na mwanamke mwenye nywele nyekundu wanasimama katika mahala pa kupokelea wageni kwenye jumba hili.

Gari hili la kifahari lenye rangi nyeupe, limepakiwa katika jumba kubwa ambalo lina mataa juu na lina glasi nyingi. Jumba hili laonekana kuwa jumba la kifahari pia na gari hili linaonekana kuwa limepakia kubeba watu muhimu.

Gari hili, lenye rangi inayokaribia nyeupe , ni gari aina ya veni ambalo lina nambari za usajili ya nchi ya Kenya. Magari kama haya yanatumika sana haswa katika usafirishaji wa umma na usafirishaji wa watalii nchini Kenya.

Gari hili lenye aina ya vani, linatumika katika hali nyingi. Gari hili lina nambari za usajili wa nchi ya Kenya. Magari kama haya ni maarufu katika kutumiwa katika shughuli za usafiri wa umma.

Hili ni gari linalotumika kubeba magari mengine, hali kama hii hutokea sana sana pale ambayo gari ambazo zinayobebwa ni magari mapya na ambayo yanatakikana kufikia mwenyewe bila kuwa hayajatumika kivyovyote.

Gari hili limebeba magari mengine mapya, hii inatumika sana katika kubeba magari mapya ama magari ambayo yaliharibika na hayawezi kuendeshwa kwenye barabara. Hii hali inasaidia katika kuhakikisha kwamba gari jipya linafikia mwenyewe bila kuwa limetumika kwa njia yoyote.

Hili ni gari la kifahari aina ya Toyota . Gari hili lina nambari za usajili za nchi ya Kenya. Gari hili zina mahala pa kuweka mzigo juu yake ambalo panaitwa raki. Pahala hapa panaweza kusaidia gari hili kubeba mzigo zaidi kama buti imejaa.

Gari hili aina ya veni limepakia kando mahali panapoonekana kuwa kama mbuga ama mahali penye mawe makubwa sana. Gari hili liko na miguu minne na lina rangi inayokaribia nyeupe.

Gari hili la kifahari lina nambari ya usajili wa nchi ya Kenya. Magari kama haya ni maarufu sana na yanatumika sana na watu wenye hali na kiwango cha juu katika jamii nchini Kenya. Gari hili ni la kampuni ya Toyota na ni la muundo wa prado.

Haya ni magari ya kifahari ambayo yapo kwenye mauzo. Magari ya kifahari huwa yana bei ghali sana na hununuliwa sanasana na matajiri ama watu wa hali ya juu katika jamii. Magari haya yana matumizi mengi ikiwemo usafiri ama saa ingine kwa maonyesho ama hata michezo.

Gari hili jeupe lina nambari za usajili wa nchi ya Kenya. Gari hili ni la kifahari na ni la kampuni ya magari inayoitwa kama Toyota. Magari kama haya yanapatikana na yanatumiwa na watu ambayo matajiri ama wenye hali ya juu katika jamii.

Hii ni duka la kuuza magari. Maduka kama haya huwa na nafasi kubwa ambayo inaruhusu magari kuendeshwa na kuegeshwa kwenye jumba kubwa ambapo wateja wanaweza kuja kutazama na kununua magari haya.

Gari hili aina ya vani, lina nambari za usajili wa nchi ya Kenya. Gari hili linamilikiwa na kampuni moja, na kampuni hiyo inatumia gari hii kama vile njia ya kujieleza, kwani imeandika shughuli inayojihusisha nayo pamoja na nambari za kuipata iwapo una haja na huduma hizi ambazo wanapeana.

Gari hili aina ya vani lina nambari ya usajili wa nchi ya Kenya. Gari aina hii zina matumizi mengi sana na ni maarufu sana nchini Kenya. Moja wapo ya kazi ambazo zinatumika sana ni katika usafirishaji wa umma na pia kutumika kama gari za wagonjwa.

Magari haya ni ya kifahari na ya aina tofautitofauti na yamepakiwa katika mahala penye uwazi kama vile kiwanja ambapo pana nyasi nyingi. Magari haya yanaonekana kuwa yanatumika katika hali ya burudani.

Gari hili la rangi nyeusi limeegeshwa kwa minajili ya kuuzwa. Magari kama haya ni maarufu sana na ni ya kifahari. Gari hili lina nambari za usajili wa nchi ya Kenya. Magari haya yananunuliwa sanasana na matajiri ama watu wenye hali na kiwango cha juu katika jamii.

Hili ni gari jeusi ambalo lina nambari za usajili wa nchi ya Kenya. Magari yanatumika katika shughuli nyingi ikiwemo usafiri, michezo na hata saa nyingine kama kiashirio cha hali ya maisha.

Gari hili jekundu limeegeshwa kando ya jumba. Gari hili la namba za usajili za nchi ya Kenya. Gari hili ni la kampuni ya Subaru muundo wa Forester. Gari hizi ni maarufu sana Kenya na zinatumika na watu mashuhuri haswa sana polisi.

Gari hili jeusi limeegeshwa kando ya jengo, gari hili ambalo lina nambari za usajili za nchi ya Kenya ni gari maarufu aina ya subaru ambayo hutumiwa na watu mashuhuri.

Hii ni barabara iliyojaa watu wengi sana pia kando ya barabara kuna biashara mbalimbali ndogondogo. Hali kama hii inaonekana mara nyingi katika miji katika mitaa isiyo ya kifahari ya miji hiyo.

Matikiti maji haya yamewekwa katika soko ili wanunuzi waje wanunue. Matikiti maji yana biashara nyingi sana kwani yanapendwa na watu wengi. Matikiti maji yana manufaa mengi kwa mwili wa binadamu hivyo watu wanashauriwa wayatumie kwa wingi.

Hili ni soko la bidhaa tofauti tofauti. Soko hili lina wachuuzi ambao wanauza bidhaa zao. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa bidhaa za nyumbani ama bidhaa za mazao ya shambani. Masoko ni muhimu kwani watu wote huenda sokoni kutafuta vitu ambavyo wanahitaji majumbani kwao na sehemu nyingine wanazoishi.

Huu ni mpangilio wa sokoni wa bidhaa za mazao ya shambani. Bidhaa hizi ni bidhaa muhimu sana, kwani ni bidhaa zinazotumiwa kwa maisha ya kila siku na binadamu, nyumbani na mahali pengine ambapo wanatengeneza chakula na mambo mengine ya matumizi.

Bidhaa hizi ambazo ni bidhaa za vyakula zimeandaliwa kwa minajili ya ununuzi . Bidhaa kama hizi zinatumika sana manyumbani na watu wengi huja sehemu kama hizi ili kununua bidhaa hizi ambazo ni bidhaa muhimu za matumizi kama vile kupika na vyakula.

Mchuuzi huyu ameandaa bidhaa zake ambazo ni matunda na bidhaa zingine za shambani kama vile ndizi. Hizi ni bidhaa muhimu sana na zinasaidia katika afya ya binadamu hivyo zinapendwa na binadamu wengi sana.

Hawa ni wachuuzi ambao wanauza bidhaa zao kando ya barabara. Bidhaa hizi ni kama vile viazi, mboga na kadhalika. Biashara kama hizi ni maarufu sana katika miji ambapo watu wengi wanaweza kununua bidhaa zao wakiwa njiani kuenda nyumbani.

Soko hili linauza nguo ambazo zishatumika. Hii ni hali halisi katika nchi nyingi ambazo zina watu wengi wenye hali ya chini ya maisha. Hii inawasaidia kwani nguo hizi huja zikiwa na bei ambayo ni nafuu na wanaweza kulipia pesa kidogo ili kuzipata.

Soko hili la mamboga na vitu vingine vya shambani halina safi mzuri. Masoko yanafaa kuwa na usafi wa hali ya juu kwani vyakula na vingine ambavyo vinaenda mwilini mwa binadamu vinashughulikiwa pale na watu wengi wanaohusika katika ununuzi na mambo mengine pale.

Huu ni mpangilio wa mazao ya mashamba katika soko. Mazao ya mashamba kama vile mboga na matunda imamu ambayo yanapendwa sana na watu wengi, hivyo soko hili ama sehemu zingine zinazouza bidhaa hizi hupata watu wengi ambao wanakuja kununua ama kutafuta hizi bidhaa.

Hii ni maonyesho ya bidhaa za mapambo za kiasili. Bidhaa hizi ni bidhaa pendwa haswa na akina dada ambapo inatumika katika kuongeza urembo na kufanya mapambo mwilini na hata saa nyingine nyumbani.

Huu ni mpangilio wa bidhaa za kuuzwa ambazo ni bidhaa za mazao ya mashamba. Bidhaa hizi ni bidhaa muhimu sana kwani zinatumika na watu wengi katika kutayarisha chakula na mambo mengine. Bidhaa kama hizi zinapatikana sana sana sokoni.

Tunda hili linajulikana kama tikiti maji. Tikiti maji ni tunda ambalo lina manufaa kadha wa kadha kwa mwili. Watu wanashauriwa kutumia tikiti maji kwa wingi kwani manufaa yake yanasaidia kuimarisha hali ya mwili na kuwa na afya njema.

Hiki ni kituo cha mabasi. Kituo hiki kina mabasi na pia magari ya binafsi. Kituo kama hiki hujumuika na watu wengi sana ambao wanataka kusafiri kutoka mahali pamoja kuenda mahali pengine.

Hili ni soko la nguo ambazo zishatumika. Hii ni biashara maarufu sana katika nchi za kiafrika ambapo, nguo ambazo zimetumika na zimerudishwa sokoni ili kuuzwa kwa mara nyingine, zinachukuliwa na watu ambao wanaona kama zinawafaa na ziko kwa bei nafuu.

Soko hili lina wachuuzi kadha wa kadha ambao wanauza bidhaa tofautitofauti. Wingi wa bidhaa hizi ni bidhaa za mazao ya shambani kama vile mboga, viazi na kadhalika. Masoko kama haya ni maarufu sana katika miji na sehemu zingine zote nchini.

Maua haya yamechanguliwa kisha kuwekwa kwa minajili ya mauzo. Maua yana biashara kubwa sana, pendwa na watu wengi sana. Hii inasaidia katika kuwazawadi ama nyakati nyingine hutumiwa katika viwanda kutengeneza vitu tofautitofauti.

Hili ni bango la watangazaji lililo kando ya barabara. Bango hili ni la kampuni moja inayohusika na kutoa mikopo kwa wananchi na mashirika tofauti tofauti. Kampuni hii inapatikana nchini kenya haswa jijini Nairobi na majiji mengine makubwa nchini kenya.

Jumba hili linaendelea kujengwa. Jumba hili limefungwa aina maalum ya vitambaa kandokando yake ili kuzuia vumbi ama uchafu wengine wowote unaotokana na mjengo kuendea katika nyumba za majirani.

Hili ni jumba la ghorofa lenye kimo kirefu sana. Hizi ni mitindo za ujenzi za kisasa ambapo, nyumba zinajengwa zikiwa na kimo kikuu ili kusaidia katika kupunguza matumizi ya shamba ama ardhi na pia, inasaidia katika watu kuishi kwa nafasi nzuri bila ya kutumia ardhi mingi sana.

Bango hili ni bango la kuonyesha vyumba vya kukodi. Bango hili lina maelezo mengi ikiwemo, kiwango ama kiasi cha nyumba na pia nambari ya maelezo zaidi iwapo mtu ana nia ya kuchukua nyumba hicho ili kukodi.

Jumba hili la kifahari na la kisasa lina mnara kwenye paa lake. Mnara hii unaweza kuwa ni wa mapambo ama pia inaweza kuwa mitambo mengine ambayo inasaidia katika mawasiliano na mambo mengine ya kidijitali.

Hizi ni nyumba za makaazi. Nyumba kama hizi ziko mara nyingi zinajengwa mijini. Hii ni kutokana na ukosefu ama upungufu wa vipande vya ardhi vya kujenga nyumba ambazo si gorofa. Hii ni mitindo ambayo imechukua na imekuwa ya kisasa siku hizi kwote katika miji.

Taa hii ya trafiki imewekwa bango la mojawapo la maduka makubwa nchini Kenya. Maduka makubwa na biashara zingine kwa jumla zinaweka mabango na aina zingine za maonyesho ili kuendeleza kujulisha watu uwepo wao ili waje wanunue viti kutoka kwao.

Duka hii linauza bidhaa za mazao ya shamba bidhaa hizi ni kama vile viazi nyanya vitunguu na kadhalika. Bidhaa kama hizi zinatumiwa sana na watu wengi manyumbani mwao kwa upishi na mambo mengine.

Huu ni mpangilio wa mananasi katika duka kubwa. Mboga na vitu zingine vya nyumbani pia vinauzwa katika duka siku hizi. Hii inasaidia wanunuzi kwani mtu anawezapata kila kitu anachohitaji mahala pamoja.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Huu ni mpangilio unaohusisha kuweka bidhaa ambazo zinaendana ama zinafanana katika sehemu moja. Hii inasaidia wanunuzi kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa urahisi sana.

Huu ni mpangilio wa vitu za kununuliwa kwenye duka kubwa. Mpangilio huu unajumuisha vitu ambavyo vinaendana kwenye sehemu moja , hii inarahisishia kazi mnunuzi anakotafuta kitu anachotaka.

Huu ni mpangilio katika duka kubwa. Mpangilio huu unajumuisha bidhaa ambazo zinaendana katika sehemu moja. Hata hivyo kila bidhaa ina nafasi ambayo inaashiria bei yake hivi inarahisishia mnunuzi kujua ni bei gani ambayo kila bidhaa inanunuliwa.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa , mtindo huu unahusisha kuweka bidhaa ambazo zinazoendana ama zinafanana katika sehemu moja, hii inasaidia katika manunuzi kuchagua bidhaa hizi kwa urahisi na pia kando ya bidha hizi kuna maelezo mengine kama vile viwango na bei ambazo bidhaa hizi zinauzwa.

Huu ni mpangilio wa bidhaa za kuuzwa katika duka kubwa. Mpangilio huu unajumuisha bidhaa ambazo zinaendana ama zinafanana kueka katika sehemu moja ili kurahisisha kuonekana na kuchaguliwa na wanunuzi.

Huu ni mpangilio katika duka kubwa. Mpangilio huu ni mtindo ambao unatumika na maduka makubwa ili kujumuisha vitu ambavyo vinafanana ama zinaendana kueka katika sehemu moja. Hii inasaidia kurahisishia wanunuzi kuchagua bidhaa wanazoitaji.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka. Mpangilio huu unahushisha kuweka bidhaa ambazo zinafanana ama zinaendana katika sehemu moja. Hii inazaidia katika kuhakikisha kwamba bidhaa zinazoendana zipatikana sehemu moja ili nunuzi huweza kuchagua bidhaa hizo kwa urahizi.

Hili ni duka kubwa la kununua na kuuza bidhaa. Maduka kama haya ni maarufu sana katika miji mikubwa, kwani yanatembelewa na wateja wengi saana na yanatumika katika kupata bidhaa aina tofauti tofauti za matumizi nyumbani na kuingineko.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Mtindo huu una mpangilio huu unatumika sehemu nyingi, kwani unajumuisha bidhaa ambazo zinaendana ama kufanana kuwekwa katika sehemu moja kisha kuna maelezo ya bei na mambo mengine kuhusiana na bidhaa hizo kando yake.

Hili ni lango la duka kubwa ambalo linajulikana kama Carrefour . Kuna bango mlangoni ambalo linakaribisha wateja kwa duka hili . Duka hili ina mpangilio wa bidhaa kadha wa kadha na inawakaribisha wateja ili kuja kufanya ununuzi wao kisha kulipia na kuenda zao.

Huu ni mpangilio katika duka kubwa ambalo unaonyesha maonyesho, hii ni mtindo ambao maduka yanachukua bidhaa fulani kisha kuyafanyia maonyesho kwa kuyaweka mbele katika maduka hayo ili kusaidia wateja kuyaona kwa urahisi.

Huu ni mpangilio wa bidhaa za mazao ya mashamba katika duka kubwa. Bidhaa hizi zimewekwa sehemu moja na kando yake kuna sehemu ambayo inaashiria bei na maelezo zaidi kuhusiana na bidhaa hizi. Hii inasaidia katika kuwashawishi wanunuzi kwa haraka na pia kuwajulisha bei na mambo mengine yanayohusiana na bidhaa wanayotaka kununua.

Hili ni duka kubwa. Duka hili kubwa lina maonyesho na mpangilio wa bidhaa kadha wa kadha. Bidhaa hizi zimepangiliwa kwa namna ya kwamba bidhaa ambazo zinaendana au zinafanana zimewekwa katika sehemu moja ili kurahisishia wateja kuchukua zile bidhaa ambazo wanazitaka. Bidhaa hizi pia zina sehemu ambayo inaashiria bei ya kila bidhaa.

Hili ni lango la duka kubwa. Maduka kubwa yana milango mikubwa yaliyowekwa teknolojia za video ili kusaidia katika kujua nani wanaoingia na kutoka kwenye maduka kama haya. Hii ni kusaidia katika alama ya wateja na wafanyikazi wa maduka haya.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Maduka makubwa na sehemu nyingine za uuzaji hutumia mpangilio huu kwani unajumuisha vitu ambavyo vinafanana ama vinaendana kuwekwa sehemu moja ili kurahisishia mnunuzi kuchagua vitu hivyo na pia vitu hivi mara nyingi vina sehemu ambayo ina maelezo na bei ya bidhaa hizo.

Huu ni mpangilio wa maonyesho ya bidhaa katika duka kubwa. Mpangilio huu huwekwa mbele katika lango la maduka na husaidia katika kuuza ama kutangaza bidhaa fulani ili kusaidia kuongeza manunuzi ya bidhaa hio.

Mpangilio huu wa bidhaa za mazao ya mashamba zimewekwa kwa sababu ya ununuzi. Bidhaa hizi ni muhimu sana kwani hutumika katika maandalizi ya vyakula na vitu vingine nyumbani. Bidhaa hizi zinapendwa sana na watu wengi na watu wengi huenda sokoni na sehemu zingine ambazo zinauzwa ili kuweza kuzinunua.

Huu ni mpangilio wa vyakula tofauti tofauti katika duka kubwa. Mtindo huu wa kupangilia vitu vinavyoendana katika sehemu moja inasaidia wanunuzi kuchagua vyakula ama vitu ambavyo ananunua kwa haraka. Pia sehemu hizi zinamaelezo ya bei na maelezo mengine kuhusiana na bidhaa hizi.

Huu ni mpangilio katika mojawapo ya maduka makubwa. Mpangilio huu hujumuisha bidhaa ambazo zinaendana ama zinafanana kuwekwa katika sehemu moja. Mpangilio huu pia una sehemua ambayo ina bei ya kila bidhaa ilikurahisishia wanunuzi kazi kwani wanapokuja wanawezachaguaua bidhaa yoyoyte na kujua kuwa bidhaa waliyochagua ni pesa ngapi.

Hapa ni mahali pa kilipia katika duka kubwa, hapa ndipo wateja huleta bidhaa kadha wa kadha ambazo wamenunua kisha kupewa bei ya bidhaa hizo wanalipia kisha kuruhusiwa kubeba bidhaa walivyonunua kuenda nazo nyumbani.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Maduka makubwa yana mpangilio wa aina hii ambao unajumlisha bidhaa ambazo zinafanana au zinaendana kuwekwa katika sehemu moja. Bidhaa hizi pia zina sehemu ambazo zinaashiria ni bei gani ambazo zinauzwa.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Mtindo huu unahusisha kujumuisha bidhaa ambazo zinaendana ama zinafanana kuwekwa katika sehemu moja. Hii inasaidia katika kurahisishia wanunuzi kuchagua bidhaa hivi urahisi.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Mtindo huu wa mpangilio unakusanya ama kujumuisha vitu ambavyo vinaendana ama vinafanana kuwekwa sehemu moja. Hii inasaidia katika kurahisishia wanunuzi kuchagua bidhaa ambazo wanahitaji.

Mpangilio huu wa bidhaa unawasaidia sana wanunuzi kuchagua bidhaa zao kwa urahisi. Bidhaa hizi zina sehemu ambayo inaonyesha maelezo ya bidhaa na pia bei ambayo bidhaa hiyo inauzwa. Hii inasaidia katika kusaidia wanunuzi maelezo yanayofaa kabla ya kununua bidhaa.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Mpangilio huu unahusisha kueka bidhaa ambazo zimelala ama zinapatana katika sehemu moja. Hii inasaidia na inarahisishia wanunuzi wanapochagua bidhaa kwani wanaeza chagua bidhaa ambazo zinaendana kwa urahisi sana.

Mfanyikazi huyu wa mojawapo wa duka kuu anatembea katika mahala ambapo pana mpangilio wa vitu za kuuza. Mpangilio huu inajumuisha vitu vya aina moja ama vitu ambayo vinaendana kuwekwa katika sehemu moja kisha kuwa na nafasi ya kuweka bei ya kila kitu kando ya kitu hicho.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Maduka makubwa na sehemu nyingine za uuzaji zinatumia mpangilio huu ambao unajumuisha vitu ama bidhaa ambazo zinaendana ama kufanana katika sehemu moja ili kurahisishia mnunuzi kazi ya kuzichagua.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Mpangilio huu unahusisha kuweka bidhaa ambazo zinafanana ama zinaendana katika sehemu moja. Hii inarahisishia mnunuzi kuweza kuona bidhaa anazohitaji kwa haraka na pia kuna maelezo ya bei na mambo mengine ambayo yamewekwa kando ya bidhaa hizo.

Hii ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Maduka makubwa yana mpangilio huu ambao unajumuisha vitu ambazo zinaendana ama zinafanana katika sehemu moja. Hii rahisishia mnunuzi kuchagua bidhaa wanazohitaji. Bidhaa hizi pia zina sehemu ambayo inaashiria bei na maelezo zaidi ya bidhaa.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Maduka makubwa na sehemu zingine za uuzaji zinatumia mpangilio huu ambao unajumuisha vitu ambavyo hufanana ama vinaendana katika sehemu moja. Vitu hivyo pia vina maelezo na bei yao kwenye bango ambalo liko chini ya vitu hizo.

Huu ni mpangilio wa bidhaa katika duka kubwa. Maduka kubwa na sehemu nyingine za uuzaji hutumia mtindo huu, ambao hujumuisha bidhaa ambazo zinaendana ama kufanana na kuwekwa katika sehemu moja. Hii inasaidia na kurahisishia wanunuzi kuchagua bidhaa wanazotaka.